Magari haya yamo kwenye foleni na yanaonekana kuwa yamesimama kando kando ya mengine. Ni magari meupe na yanaonekana kuwa mapya. Yamesimama nje na anga inaonekana.

Mikono ya wawili inaonekana. Mmoja anaonekana kumpea mwenzake funguo ambazo zinaonekana kuwa za gari. Kwenye meza, kunaonekana kuwa karatasi ambayo juu yake kuna kalamu na mfano wa gari.

Safu ya maduka moja limeandikwa Mpesa na lina rangi la kijani ,lingine pale mbele lina rangi ya bluu na mbele yake kunaonekana mwanamke ambaye amevalia buibui ,huku mwingine ameketi na amejivunika mwavuli.

Hili ni gari jeusi aina ya Infinix , limo ndani ya chumba ambalo lina taa juu yake ,chumba hilo lina rangi nyeupe ,huku pale kando kando kunaonekana dirisha ndogo na nyuma yake kitu ambacho kinaonekana kama mlango .

Mkono huu umeshikilia pesa ambazo ni noti za shilingi elfu moja za Kenya, zinaonekana zimeandikwa Kenya na zina picha pale pembeni zimeandikwa kwa nambari elfu moja.

Gari hili linaonekana kuegeshwa nje na ni wakati wa usiku, mbele ya jumba kubwa ambalo linataa. Gari hili lina limewashwa taa, na mlango wake umefunguliwa.

Hili ni soko ambalo linauza vitu vya kuvalia shingoni, mabangili na pia herini. Vinaonekana kuwa vya kitamaduni na vinaonekana kuwa vimeekelewa kwa kibanda pia kunaonekana mawingu.

Mtu huyu anaonekana ameshikilia simu ya mkononi na anaonekana kuwa akiifinya huku mwenzake ameshikilia noti ya shilingi mia mbili kwa mkono wake. Wanaonekana kuwa wakibadilishana.

Hii ni bango ya Madison General Insurance na kwenye bango wameonyesha mahali pa kubonyeza ili kununua kazi zao. Msichana kwenye bango anaumia shingo mkono pia mguu na anatembelea kile kinachomsaidia.

Haya ni maandhari ya sokoni, kunaonekana ndizi, nyanya, maembe, machungwa, mananasi na pia kuna mwanamke ambaye amesimama kwenye kibanda, anaonekana kuwa anauza.

Hili ni tangazo la pima ya afya ya Jubilee Cover Bora Medical Cover kwa maitaji ya wangojwa wanaolaswa hospitalini. Pima ii inaanza kwa Elefu sita mia mbili kwa mwaka na inajumuisha huduma za uzazi na faida ya gharama za mwisho. Namba ya simu na mawasiliano na anwani tafauti pia zimeonyeswa.

Hili ni gari aina ya Toyota Hilux na mara mingi hutumiwa kama gari la abiria au mizigo au matatu au shuttle bus . Ni la rangi ya fedha na inaonekana limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe mbele ya miti na anga la buluu.

Hili ni duka la kubadilisha fedha za kigeni na kutuma pesa. Linaitwa Junction Forex and Money Remittance. Linatoa huduma za kutuma na kupokea pesa duniani kote kupitia huduma kama vile riya money transfer, western union money gram na m-pesa.

Hiki ni kibanda ambacho kinauza matunda ya ina tofauti tofauti na mboga. Katikati ya matunda hayo kunaonekana watu watatu ambao ni wa jinsia ya kiume.

Gari hili ni aina ya pickup ambayo ni Toyota hilux limeegeshwa katika eneo lenye miti na nyasi. Lina rangi nyeusi au kijivu iliyokolea na lina milango minne na sehemu ya kubeba mizigo nyuma. Inaonekana kuwa ni gari lenye uwezo wa kutembea katika maeneo mbalimbali ,ikiwemo barabara zisizo sawa au maeneo ya nje ya barabara.

Bango hili ni la kampuni ya Amaco, linaonyesha kazi ambayo wamefanya, lina picha ya mtu mkubwa na mtoto mdogo. Chini ya bango hilo kuna nambari za simu ambazo mtu anatumia kuwasiliana nao.

Hii ni trela ya kusafirisha magari inayojulikana kama car carrier semi trailer au auto transporter . Ina ghorofa mbili iliyoundwa mahususi kwa ajili ya kubeba magari mengi kwa wakati moja. Inasafirisha magari meupe angalau moja likiwa limepakizwa kwenye ghorofa ya juu na mawili ni meusi.

Hii ni noti ya elfu moja, ndiyo pesa kubwa kabisaa kwa pesa za shilingi za Kenya. Imeandikwa jina Kenya lililoonekana hapo juu yake na imeandikwa kwa nambari elfu moja kando na shilingi chini yake.

Inaonekana ni ankara ya malipo kutoka mamlaka ya kitaifa ya usafirishaji na usalama NTSA nchini Kenya, ikiwa na maelezo ya malipo ya ukaguzi wa urahisi, jumla ya elfu moja na hamsini. Ankara hii ni ya Dan Oyuga Anne na nambari ya usajili wa gari ni KCB 029Y.

Duka hili liko kando ya barabara, na mbele ya duka hili kuna watu ambao wanauza matunda aina tofauti tofauti, mwingine amesimama mbele ya duka hilo. Kwenye barabara kuna magari yanayoonekana yakipita.

Hili ni gari aina ya Volvo S90 limeegeshwa nje katika eneo lenye miti na nyasi, katikati ya picha kuna lengine la kijivu ambalo limetambuliwa ambalo linaonekana kuwa safi na katika hali nzuri. Eneo hili ni wazi na lina nyasi na udongo na nyuma kuna miti na mimea mingine.

Huku ni mahali pa kuegesha magari na kumejaa magari tofauti tofauti inayoonyesha labda magari ya kuuzwa ambayo yameekwa kwenye maegesho hayo. Magari hayo yamesimamishwa kando kwa mengine na yamo kwenye njia ya utaratibu.

Hili ni bango la Letsgo insurance , ambayo ni bima inayotumika kulinda magari wakati yamo kwenye barabara, labda wanapopata ajali. Imeandikwa hapo kando mambo ambayo yanafanya mtu kuchukua bima hii kutoka kwa Letsgo.

Hili ni duka la kuuza maziwa na bidhaa ambazo zimetengenezwa na maziwa kama vile mtindi. Kwenye shelf tunaona maboksi ya maziwa na vibuyu vya mtindi na zingine ambazo zimewekwa kwenye chupa ndogo ndogo pia ziko kwenye shelf ya display .

Eneo la kiwanda au mstari wa kuunganisha magari hasa mabasi au magari ya makubwa. Ukumbi huu unagala lenye paa la chuma na miundo ya chuma inayounga mikono paa. Mstari wa mbele kuna basi la njono na linaonekana kuwa katika hatua za mwanzo wa kuunganishwa.

Gari aina ya Toyota nambari ya usajili KBC limesimama nje. Nyuma yake kunaonekana gari lingine na kando kando yao kunaonekana kuwa na maduka. Ni wakati wa usiku.

Hili ni bango la Mayfair insurance . Linaonyesha mambo ambayo wanashughulikia. Kando kuna mwanaume ambaye amevaa kofia la buluu na ametabasamu. Chini yake kuna nambari za simu na vile ambavyo unaweza wafikia Mayfair.

Rundo la mboga na matunda mbalimbali ikiwemo nyanya, pili pili hoho za njano na mboga za kijani kibichi kama vile bamia au maharagwe ya kijani. Zimepangwa kwa uangalifu kwenye meza au stendi ya soko.

Hili ni gari aina ya volvo S90 sedan, lina colour ya buluu iliyokolea na limepakiwa kwenye nyasi, kando kando kunaonekana miti na magari mengine. Yanaonekana kuwa yameegeshwa kwenye uwanja.

Hili ni duka la nguo. Nguo zinaonekana zimekunjwa na kupangwa visambamba. Kuna nguo moja ambayo imewekwa kwenye mwigizo wa mtu ili kuionyesha. Zingine zimewekwa kwenye hanger na zikapangwa kando ya hizo.

Ninaona kama duka lililo jaa bidhaa za kitamaduni au za kienyeji. Ukuta unaonyesha mapambo mengi yaliyochungwa na kuchongwa kwa umbo la wanyama mbalimbali kama vile tembo, pundamilia, twiga na faru. Pamoja na ngao za kitamaduni, upande mwingine kuna rafu na sehemu za kuonyesha bidhaa nyingizilizo pangwa.

Mandhari ya sokoni na panaonekana mahali ambapo nguo zinauzwa. Kuna zile ambazo zimewekwa kwenye hanger zikaegeshwa kwenye makamba na zingine zimo chini ambapo zimekusanyika pamoja.

Magari mawili meusi yametangulia mbele kisha gari la buluu alafu jekundu. Yamo ndani ya jumba ambalo lina dirisha kubwa ambazo zimewekwa glasi zinazo wezesha mtu ambaye yuko nje kuangalia ndani kwa urahisi.

Safu ya magari mengi yameegeshwa kando ya barabara iliyojengwa kwa matofali. Nyuma yao kuna jengo kubwa lenye ghorofa kadhaa na nguzo za umeme zikiwa zimejipanga kando ya barabara.